Kuna uwanja wa wototo kuchezea. Kwa uwanja huu kuna aina tofauti tofauti ya vitu ambazo hutumika na watoto kuchezea, pia kuna nyumba ambayo iko hapo na inaonekana kuwa ni kanisa kwa kuwa ina msalaba hapo juu.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa dondi na pia wengine wao ni walemavu kwa kuwa wameweza kukalia kifaaa ambacho hutumika kuwasafirisha.

Hii kuna watu ambao wamevalia nguo nyekundu, kuna mwanamke ambaye ako hapo mbele ameweza kubeba bendera ya nchi ya Kenya. Walio, kuna mkusanyiko wa waliokuwa walemavu na ambayo si walemavu. Walemavu wameweza kukalia viti ambazo hutumika kuwasafirisha.

Kuna wachezaji ambao wanacheza kwenye wanacheza. Hapa wameweza kuvalia nguo, shati ya nyekundu, na kaptura ya kijani. Inaonekana kuwa hii ni mchezo wa watu ambao wana ulemavu kwa sababu, kwa sababu wote wameweza kushikilia vijiti ambazo zinawasaidia kutembea.

Kuna mtu ambaye ame, ako ndani ya boti. Mtu huyu amevalia shati nyekundu ambalo limeandikwa nchi ya Kenya, pia ako na kofia nyeusi ambayo amevaa. Mtu huyu ameshikilia vinavyo tumika kupeleka boti mbele.

Kuna mwanariadha ambaye ako hapa. Mwanariadha huyu amevalia nguo nyekundu, jinguo hio imeandikwa Kenya. Jina ya mwanariadha huyu ni Wesley Kimeli Sang.

Kuna wachezaji ambao wanacheza kwenye uwanja, wachezaji hawa inaonekana kuwa ni timu ya soka. Timu hii ni timu ya watu ambao wana ulemavu. Kuna wachezaji sita kwenye picha hii.

Huyu ni mwanariadha, mwanariadha huyu anaonekana kuruka na kufanya mazoezi hapo. Amevalia shati nyeusi pamoja na kaptula. Jina ya mwanariadha huyu ni Samson Ojuka.

Kuna wanariadha wawili ambaye wameweza kushikilia bendera ya nchi ya Kenya. Mwanariadha mmoja anajulikana kama Nancy Chelang'at Koech ambaye ni mwanariadha, huyo mwingine ni mwanaume.

Hapa inaonekana kuwa ni darasa. Kwa kuwa kuna dawati kadhaa pia kuna kitabu ambacho kiko hapo. Pia kuna kiti na vitu kama kalamu hapo.

Kitabu hii ni kitabu ya kiingereza, kitabu hii inaonekana kuwa ni kitabu ya wanafunzi wanafunzi. Kitabu hii inaonyeshana jinsi ya kulea ngozi yako.

Kuna jengo ambalo liko hapa. Jengo hili liko na milango na pia ni ghorofa tatu ghorofa tatu. Pia kuna nyasi ambazo ziko hapo chini.

Kuna tarakilishi ambazo ziko hapa, kuna tarakilishi ziko juu ya meza, pia kuna kiti ambazo ziko hapo pia.

Hawa ni wachazaji wa soka. Wachezaji hawa wameweza kusimama. Pia hii inaonekana kuwa ni timu ya walemavu, ilhali ila aliyesimama katikati inaonekana kuwa ndiye kocha. Na yeye sio mlemavu.